Haya ni maeneo ya shambani. Kuna rundo kubwa ya mahindi mabichi. Mwanaume anaonekana kuyakusanya na kuyaweka kwenye ndoo ya kijani kibichi. Amevalia mavazi ya kujikinga.

Hiki ni kilimo cha kisasa kijulikanacho kama Haidroponiks. Mimea imepandwa bila kutumia udongo. Mabomba yamewekwa virutubisho vinavyosaidia mimea kua vyema.

Watu hapa wamesimama na watoto, wanaonekana kuwa wamevalia manguo yenye uchafu mwingi. Wana huzuni usoni zao, labda kutokana na njaa. Magunia yamewekwa chini ambayo yanaonekana kuwa na chakula.

Huu ni upanzi wa mimea wa kisasa. Mimea iliyopandwa hapa ni kama vile sukuma wiki. Imepandwa kwenye mabomba yaliyotiwa mchanga wenye virutubisho. Maji hupitisha kwenye mimea hii kutumia mabomba madogo.

Hii ni mimea ambayo imemea kwenye maeneo ya asili, kunao mto mdogo umepita katikati ya maeneo haya, kuna mti moja ambao umeanguka na mizizi yake inaonekana.

Haya ni matunda yajulikanayo kama tofaha, matunda haya huongeza vitamini mwilini, yana rangi ya pinki iliyokolea, yanaonekana kua kwenye mti bado hayajachunwa.

Hiki ni kilimo cha viwanda. Mimea yenye rangi ya kijani kibichi imepandwa hapa. Ishara ya kuwa inapata virutubisho vya kutosha. Vimekingwa kutokana na miale mikali ya jua.

Hili ni eneo la shamba. Maji yanapitia kwenye mistari, kunyunyuzia mimea. Mimea iliyopandwa hapa ni mahindi. Ina rangi ya kijani kibichi, ishara ya kuwa inapata maji ya kutosha.

Ni katika shamba, mchanga una rotuba, mimea imepandwa na inaonekana kuchipuka vizuri. Kuna mabomba ya maji yaliyopita kwenye mimea, yanapitisha maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Kuna mtaro umechimbwa ardhini. Mabomba mawili ya maji yametundikwa pale. Yana mabomba mengine pia yanayopeleka maji kwenye mimea. Huu ni umwagiliaji wa maji unaotumia matone.

Kilimo ni mojawapo ya nguzo muhimu katika nchi. Kilimo usaidia kukuza uchumi wa nchi hapa kuna mabomba ya kupitisha maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Ukulima huu husaidia kuongeza mazao.

Ni maeneo ya asili. Kuna kijia chembamba kinachopita katikati ya msitu huu. Kando yake kuna miti mirefu. Nyasi pia zimemea na zina rangi ya kijani kibichi ishara kuwa kumenyesha hivi karibuni.

Hawa ni kuku watatu, kuku hawa ni jogoo, wamesimama katika eneo lenye ya nyasi ya kijani kibichi wanaonekana kutembea labda wanatafuta au wanachakura chakura chakula.

Haya ya ni maeneo ya mbugani ambapo wanyama pori huishi, wanyama wanaojitokeza hapa ni simba jike. Simba huyu ana shibli wawili, wamesimama juu ya mawe.